Hapa kuna mkandarasi na baadhi ya changamoto anayekumbana nazo katika kazi yake. Baadhi ya changamoto hizo ni tetemeko wa ardhi, mafuriko, uhusiano mbaya na wafanyikazi, radi, moto, mpasuko,

Hii ni bima ya magari ya Let Go, hii ni rahisi inapatikana kila pahali, ni haraka nani bei nafuu. Mbona uchague bima hii? Unachagua bima hii kwa sababu ni rahisi kutumia, huduma zake ni muhimu sana na iko hapa kukutumikia.

Kuna chapisho hapa ambalo limechapishwa katika blogu ya Mayfair Insurance. Chapisho hili linazungumzia kielelezo bora katika kuchagua bima bima nzuri hapa nchini Kenya. Unapotazama pia kuna nambari ya rununu ambayo imeandikwa hapo chini ambayo ni 072433256925.

Hapa ni sokoni, bidhaa inayouzwa sana hapa ni nyanya, nyanya zimeweza kupakiwa katika masanduku na wanunuzi wamekuja kuzinunua, muuzaji anaweza kuonyesha nyanya zake kwa anaye taka kununua.

Chati hili linaonyesha vipimo kwa kuuza na kununua hela za nchi nyingine katika nchi hii. Kwa mfano dola, utanunua dola kwa shilingi mia moja thelathini na nane na dola litauzwa kwa shilingi mia moja arobaini na nne. Unapotazama euro, unanunua euro kwa shilingi mia moja arobaini na mbili nukta moja. Utauza euro kwa shilingi mia moja sitini na nne nukta saba.

Hapa ni sokoni. Wauzaji wamekuja kuuza bidhaa zao, wanunuzi pia wamekuja kununua bidhaa. Kuna bidhaa nyingi hapa. Kuna viazi, kuna machungwa, kuna ndizi, kuna maembe, kuna matunda mingi tu hapa. Na pia kuna chakula aina nyingi ambayo wateja wamekuja kuzinunua.

Hii ni sehemu ya kuuza magari kuna gari za rangi tofauti , kuna ya nyekundu, kuna ya bluu, kuna ya nyeupe ,kuna ya nyeusi na pia kuna watu ambao wamesimama kando ya magari, watu hao wasimama hapo kuwaonyesha magari hizi kwa watu wanaopenda kununua magari hizo.

Hapa ni pahali pa kuuza maziwa hapa Kuna mahali pameandikwa milk ATM hapa maziwa uunzwa kutumia kifaa Cha ATM watu wanaonekana kuwa wanasimama kwenye ATM hili kuweza kuteka maziwa nona watu wengi tu.

Hapa ni sokoni. Bidhaa mingi zimeweza kuonyeshwa. Kuna nguo, kuna mikeka. Watu wamejaa. Watu wanaonekana kuuza na kununua bidhaa hizi. Kuna watu tu wengi. Watu wanaonekana wakiingia na kutoka sokoni. Watu hawa ni wengi. Kila mtu ako shughuli zake.